Mtaalamu wa masuala ya meno akiwa na mgonjwa ndani ya chumba kidogo. Akiendelea kutoa huduma hii ni kuonyesha ni kwa namna gani sekta ya afya inafanya kazi ili kuleta tija katika jamii husika.

Wanafunzi wa rika mbalimbali na jinsia mbalimbali ya kike na kiume, wakiwa chini ya uangalizi wa walimu wao katika upandaji wa miche midogomidogo ya miti, ambayo itasaidia katika utunzaji bora wa mazingira.

Kijani kibichi chenye nyasi fupi pamoja na miti mirefu inayotunzwa vizuri na jamii husika, ili kuleta hewa safi na salama kwa matumizi mapana ya jamii hiyo.

Mtaalamu wa kike wa maswala ya hospitali akiwa katika chumba kidogo kilichozungukwa na vifaa mbalimbali vya hospitali, hii ni kuonesha jitihada zinazofanywa na sekta ya afya kuhakikisha kuna usalama wa afya za binadamu katika jamii husika.

Jengo kubwa la hospitali lenye mandhari safi likiwa limepambwa na kunadithiwa kwa rangi nzuri, hii inaonesha jitihada zinazofanywa na sekta ya afya katika kuboresha hospitali zetu.

Wataalamu mbalimbali wa maswala ya afya wa jinsia tofauti ya kike na kiume pamoja na rika tofauti tofauti, wakiwa wamekusanyika katika chumba kikubwa na kupata picha ya pamoja kama kumbukumbu.

Wataalamu wa afya wa rika mbalimbali na jinsia tofauti ya kike na kiume wakiwa katika shughuli ya ugawaji wa dawa kwa watoto, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya afya.

Kifungashio cha kopo cha dawa za asili, kilicho ambatana na maelekezo ya namna gani mtumiaji anapaswa kutumia dawa hiyo, ili iweze kuleta manufaa kwa mtu atakayeweza kwenda kuitumia.